Mtaalamu wa tiba ya meno amevalia koti jeupe la kitabibu, akimwelekeza mwanafunzi wa shule ya msingi darasani, jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdoli wa mfano wa kinywa. Anaeleza kwa upole na umakini, akihamasisha usafi wa kinywa na meno tangu utotoni.

Mtaalamu wa tiba ya meno akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, daktari huyu amevalia koti jeupe maalumu kwaajili ya kujikinga, na anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mtaalamu wa tiba ya meno, akivalia koti jeupe, akimwelekeza mwanafunzi wa shule ya msingi darasani, jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdoli kwa mfano wa kinywa, anaelekeza kwa upole makini, akihamasisha usafi wa meno na kinywa tangu utotoni.

Mikono ya watu waliotoka kupanda miche midogo ardhizi kwenye unyevu nyevu ili kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili. Wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mashine kubwa inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu za uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu ya usafi wa mazingira na usimamizi wa uchafu.

Mashine kubwa inawaga taka ngumu za kiwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka, ambacho ni sehemu muhimu wa usafi wa mazingira na usimamizi wa taka.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

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa umakini mkubwa, huku wakitumia mashine ya kisasa na wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na bluu kwa ajili ya kujikinga, kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Wataalamu wa afya wa jinsia ya kike na kiume wamesimama wakiwa na muonekano wakuvutia na watanashati wakiwa wamevalia makoti safi meupe yakitaalamu, tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya weledi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wantiba za binadamu wa jinsia ya kike, aliyevalia koti maalumu la rangi nyeupe, anampa huduma mjamzito aliyelala chini ya kitanda, akiwa anaangalia mtoto wake anavyoendelea ndani ya tumbo kupitia mashine ya kisasa.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Wataalamu wa afya wa jinsia ya kike na kiume wenye muonekano wa kuvutia na watanashati, wamesimama wakiwa wanapiga picha ya pamoja huku wengine wamevalia makoti safi, na meupe ya kitaalamu wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, wakiwakilisha kazi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mama aliyetoka kujifungua akiwa amevalia gauni la kijani na amekaa juu ya kitanda cha chuma cha hospitalini, huku mkononi amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa vizuri kwa blanketi laini na nyuma yake kuna chandarua cha kuzuia mbu wa malaria.

Nesi wa jinsia ya kike, amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga maalumu, kwa ajili ya usalama wake na kumsaidia kupumua kwa sababu amezaliwa njiti. Mazingira yakiwa safi na utulivu kwa uangalizi wa karibu.

Mtoa huduma wa afya ya jamii wa jinsia ya kike akiwa anatoa vidonge kwa watoto wa shule waliovalia sare za kupendeza. Vidonge hivyo ni muhimu kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili ya watoto hawa ili kupambana na magonjwa ya mlipuko katika jamii.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

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe akiwa anakagua mmea uliostawi vizuri kwa rangi ya kijani kibichi katika shamba lake, mmea huu kutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya siri na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii nyingi za kiafrika.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe akiwa anachunguza mmea wa rangi ya kijani iliyostawi vizuri katika shamba lake, mmea huu unatumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotumika kutibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za kiafrika.

Magome ya miti, matunda, matawi na mizizi; yaliyokaushwa vizuri yakiwa juu ya meza, na pembeni kuna mzani. Hizi hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu wengi waafrika.

Vifungashio vya chupa vyenye rangi ya bluu vimepangw akwa umakini mkubwa vikiwa na rangi tofautitofauti, ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitikana na mimea asilia kama ilivyo desturi ya dawa asili.